Daktari wa meno anamhudumia mtu aliyekuja na shida ya meno. Daktari amevaa barakoa na glavu.

Wanawake wawili, mmoja mnene mmoja mwembamba, wanapita katika njia yenye mafuriko; wamebeba vijiti.

Muuguzi aliye vaa sare ya manjano anaihudumia mwili iliyo fariki, anaonekana akiwa katika chumba kidogo lenye kiti na meza na vifaa vya kuandalia.

Tangazo limeandikwa kwenye mkembe wa dawa ya Muarubaini. Dawa hilo linaongezwa kwa maji. Kuna miti hapo nyuma kuonyesha mti wa muarubaini kuonyesha kuwa ni ya muarubaini.

Wasichana wadogo wanaonyeshwa jinsi ya kuvaa sodo na mwalimu yao aliyevaa barakoa na pia mwanafunzi mmoja aliyevaa barakoa.

Msala kwa wananchi kwa rangi ya majano na hudhurungi katikati ya uwanja kubwa yenye imejaa nyasi.

Watu watatu katika mazingira ya kijijini, mmoja ameketi kwenye kiti cha mbao akiwa amevaa kofia ya rangi nyekundu na nyeupe. Akipimwa, kupimwa joto la mwilini kutumia kipima joto la mwili.

Mama amemshikilia mtoto wake mdogo, akipatiwa chanjo kwenye paja na muuguzi aliyevaa glavu na, sera nyeupe na pia barakoa.

Wanawake watatu wamevaa mavazi ya kitamaduni yenye madoadoa kama ya chui. Wameketi nje kwenye viti vifupi na mbele yao kuna sinia kubwa. Mandhari inaonekana ya kijiji na picha imepigwa kupitia kifaa cha kidijitali.

Wanawake wawili kwenye chumba tulivu mmoja amevaa ngauni jeupe yenye maua ya chungwa mwingine amevaa sare nyeupe na nyeusi akimpa mtoto chajo kupitia mdomo.

Watu wengi wamekusanyika pembeni mwa shimo kubwa lilochimbwa ardhini. Shimo linaonekana kuwa na ukuta wima na ni refu, labda kwa ajili ya ujenzi au shughuli ya kisayansi. Watu wanaangalia kwa umakini, huenda wakihusika katika shughuli maalumu. Mandhari ni kame na kuna majani machache.

Mama na mtoto wako kwenye chumba cha matibabu. Mama naye anamshikilia mtoto ilihali muuguzi anampa dawa mtoto. Inaonekana kuwa ni chanjo.

Huduma ya kiafya inaendelea. Mtoto ameshikiliwa na mamake na muuguzi. Muuguzi mwingine anampa chajo mtoto. Maadhali yanaonyesha ya huduma ya afya.

Mkusanyiko wa vikombe, bakuli ma mashuma vya jadi. Baadhi vimepambwa kwa shanga, nyuzi za rangi na vichoro ya mikono, inayodhihirisha ubunifu wa kitamaduni. Vimepangwa kwa umakini, labda kwa maonyesho au biashara, na vinakisi uzuri wa uridhi wa Africa Mashariki. Mazingira ya nyuma yanaonyesha mfuko wa plastiki wa buluu, na vitu vingine vidogo vilivyowekwa pembeni.

Label ya chanjo ya Tresivac inayotumika kinga dhidi ya surua, mafua ya tumbo na rubela, imetengenezwa na Serum Institute of India na inakuja katika hali ya unga uliogandishwa kwa kipimo cha nusu mililita kila sindano ya chanjo.

Mtu aliyevaa mavazi ya kujikinga na barakoa akibeba kifaa cha kupuliza dawa kinachotoa moshi anaonekana akifanya kazi ya kudhibiti wadudu au usafi katika eneo la nje karibu na mjengo.

Watu wanne katika chumba tulivu, mmoja akiwa na shati la majano, mwingine amembeba mtoto aliyefunikwa kitambaa cheupe na wawili wakiwa na makoti ya denim Meza ya mbele ina vifaa kama karatasi, miwani na kalamu vinavyoashiria upeo wa shughuli rasmi. Muonekano wa watu, mazingira na mpangilio wa vitu vyote vinatoa hisia ya huduma ya afya, hasa ya utoaji wa chanjo kwa mtoto au elimu ya afya ya jamii.

Mtoto na mama wakiwa kwenye kiti cha daktari wa meno. Daktari wa meno aliyevalia mavazi ya kazi na barakoa, anawaelekeza kwa kutumia mfano wa meno. Mtoto anamshikilia dubu wa kuchezea.

Mama na mtoto kwenye kitanda ya wodi ya hosiptali ,mama anaonekana kuwa na furaha akimwangalia mtoto wake, kumaanisha alizaliwa saa karibu. Kuna Chandarua juu yao.

Chupa ya dawa ya miti shamba kutoka AHASAKA HERBAL MEDICINE GROUP. Ina mfuniko wa kijani na lebo yenye maandishi ya kiswahili. Inaonyesha inapatikana Tanga mjini. Inaweza kuwa dawa ya asili kwa matumizi ya afya ya jamii.

Mtaalamu wa afya aliyevalia koti jeupe na barakoa ya upasuaji akimshughulikia mtu aliyevaa shati ya mistari na kofia ya rangi ya giza. Inaonekana kama tukio la uchunguzi wa kiafya au utaratibu wa kimatibabu iliyofanyika katika mazingira ya nje au sehemu ya waziwazi yenye muundo wa mbao na dirisha.

Boxi na ampuli ya vitamini D tatu kwa matumizi ya kunywa au sindano. Ni dawa yenye dozi kubwa inayotumika kutibu upungufu wa vitamini D.

Mgonjwa amelala kwenye meza ya uchunguzi akijiandaa kwa kipimo cha MRI ndani ya mashine ya siemens . Mtaalamu wa afya anamsaidia na mazingira ni ya kliniki ya kisasa, na ya utaratibu wa uchunguzi wa ndani wa mwili bila upasuaji.

Wauguzi wakitoa huduma kwa watoto wachanga waliolazwa kwenye vitanda vya joto au incubators ndani ya chumba cha hosipitali. Kuna vifaa vya matibabu na taa za uangalizi. Mandhari inaonyesha huduma ya afya ya watoto wachanga katika mazingira ya kitaalamu.